Hapa kuna chumba kubwa linaloonekana kuwa imechorwa mnyama wa aina ng'ombe, huku mlango zake zikiwa wazi. Pia mlango imechorwa watoto wadogo. Huku ng'ombe hiyo ilikopikwa kwenye picha inaonekana ikiwa inakula nyasi. Hapo mbele kuna mahali pa kupima maziwa. Hiyo nyumba inaonekana kuwa ni ya maziwa.

Hapa kuna magari kadhaa zikiwa zimewekwa pamoja. Huku zote zikiwa zinaangalia upande mmoja. Huku hawana number yenye zimewekwa huku mbele zao. Huku nyuma kuna gorofa ndefu. Pia kuna hizi matawi za stima zikiwa zimepangwa kwa side moja.

Magari kadhaa zenye zimepangwa pamoja zikiwa na gurudumu nne kila moja. Kila moja ikiwa pia na rangi nyeusi huku haina watu wala kitu chochote. Inaonekana kuwa ni biashara za gari.

Hapa inaonekana kuwa ni soko. Kuna watu wenye wanazitoa nguo kutoka huku mmoja akiwa anazibeba kwa gari mkono, huku kuna mtu amesimama akiwa anavaa fulana nyekundu na pia kuna mafulana zenye zinauzwa pale zikiwa ni za wachezaji.

Watu wanne hapa watatu wakiwa wamekaa huku nyuma kuna mwanamke amesimama. Yanaonekana kuwa ni familia. Kuna mtoto mdogo mwenye ameshika kijiko akiwa anakula kutoka sahani huku kwingine kuna glasi au kikombe inayo kuwa na juice .

Kipande cha kuuza nguo kikiwa za wanaume kimepangwa kando na wanawake kikiwa kimepangwa kando na kila moja ikiwa na rangi tofauti na hiyo ingine huku chini kukiwa na uchafu kama vile karatasi, maporomoko za...

Kuna agari kadhaa zimewekwa huku. Huku nyuma kukiwa na miti kirefu. Hizo magari zikiwa zinaonekana haina watu kwa sasa. watu hao wakiwa wanashughulika labda kwa meeting ama huku chini kuna nyasi zimemea vizuri zikiwa.

Samaki kadhaa zenye zimeletwa pamoja, sahani yenye iko na mafuta. Hizo samaki huwa zinaonekana kuwa zimechinjwa zimekatakatwa alafu kukarangwa na mafuta huku mwenye anauza akiwa nyuma yao na mwenye anauzishwa akiwa kando.

Maembe kadhaa zimewekwa pamoja huku kuna mtu ananunua na kuna mwingine huku nyuma akiwa nauza. Huku juu zimewekwa ndizi zimesikia zingine zimeiva na ingine hazikuiva, tofauti yao ni rangi ya njano na rangi ya majani.

Hapa inaonekana ni soko ya kuuza vitu kama matunda na pia ni pahali pa kuuza nguo , matunda kama vile vitunguu pia kunaa vitunguu ,maembe pia huku kwingine Kuna kabeji kuna mtu mwenye amevaa kofia nguo na pahali pa kuwekea hizo vitu

Mtu mmoja mwenye anaonekana kama ni mwanabiashara huku akiwa anauza viatu tofauti tofauti huwa zinatengenezwa kutoka ngozi ya ng'ombe. Huku kukiwa na meza, huyo mtu akiwa amevaa fulana na jinsi.

haaa kuna picha au doli zenye zimetengenezwa kutoka wanyama kama vile mbuni, kuna pundamilia kuna lewa kuna chui kuna simba na pia kuna mahali ya kenya huku kwingine kuna twiga refurefu

Hapa inaonekana kuwa ni soko la kuuza vitu vya kuvaa kwa shingo , mkono .Pia kuna vitu zingine za kubebea vitu kama kikebe , huku kwingine kuna nguo zikiwa zimepangwa huku kikebe zikiwa na karangi tofauti tofauti na pia hizi za kuvaa zikiwa na karangi tofauti tofauti.

Watu kadhaa wanaoneka kuwa wakiwa kwa soko huku nguo zikiwa zimemwaga nje. Inaonekana kiuw hizo nguo ni za kuuza. Mojawapo ameshika nguo akiinua juu anaoneakana kuwa mwingine akitafuta nguo ndani.

Shilingi elfu moja ya zamani ya Kenya ikiwa imechorwa mzee rais wa kwanza wa Kenya marehemu Jomo Kenyatta huku kwingine imechorwa ma ndovu na nyati wakikula nyasi huku nyuma kukiwa na mti.

Duka ndogo linaloonekana kama za kutengeneza nywele, huku kukona mama ndani, pia hapo nje kuna kiti, kukona maandIko rangi ya green , mlango zikiwa wazi, imeandikwa Beauty Saloon , za kuuza vitu za wamama.

Hapa kuna magari kadhaa zimepangwa. Mojawapo imeandikwa kwa ujumbe ujumbe loan tu mbili tatu sufuri nane tatu. Huku nyuma kuwa kuna miti mrefu mrefu zika zimepandwa. Huku mbele pia kuna nyasi refu refu na kuna.

Hapa kuna mwanamke anayeonekana kuwa amevaa nguo za mabara pia amefunga nywele zake zikiwa refu. Kuna kitu yenye anayeshika na mkono huku ikiwa imeandikwa maziwa ATM huku kuna karatasi kubwa inaonekana kama nyeu.

Hapo kuna gari inaoneka akuwa ni aina ya Prado ikiwa ni kampuni ya Mercedes. Ikiwa Inaoneka ina rangi nyeusi na mlango kubwa huku kuna nyumba na pia kuna mlango ya kutumia masifa zimefungwa na pia miti mirefu zikiwa zimepandwa kule nyuma.

Hapa zinaonekana kuwa ni biashara, hapo ni za kuuza magari tofauti tofauti. Kuwa moja ni colour nyeusi , colour nyeupe na pia kuna colour nyekundu, hapo juu kuna karatasi kubwa limewekwa la matangazo.

Biashara inayoonekana kama duka kubwa ,kama vile zimepangwa zile vitu za kukunywa kama maziwa ,vitu kama zenye zimetengenezwa kutoka mboga ,vitu kama zenye zimetengenezwa kutoka matunda huku zikiwa chini zimepangwa maziwa .

Duka ndogo lenye la kuuza vitu za kuvaa kwa shingo, za mkono na pia hizo vitu za kuvaa hapo kwa masikio. Hapa kuna mama mwenye ameketi chini amevaa amefunga leso. Na pia kuna kiti cha kukalia pale.

Ni chumba ndogo linaonekana ni la biashara huku mbele zikiwa zimeandikwa M-Pesa inapatikana hapa. Huku mlango ukiwa wazi na pia hapa dirisha zikiwa zimefunguliwa. Huku ndani zinaonekana kuwa na vifaa vya bidhaa za

Karatasi kubwa linalo onekana kama la kuandika matangazo, ikiwa inasema hivi, imeandikwa ivi, Anziano Insurance Agency ikiwa imechorwa nyumba vizuri, zimejengwa vizuri kama domestic home insurance zake.

Noti la Kenya la zamani elfu moja likiwa limechorwa muheshimiwa wa kwanza au rais wa kwanza wa Kenya mzee Jomo Kenyatta huku mtu akishika na mikono miwili mwenye amevaa shati mikono mirefu akiwa amevaa saa.

Nyumba kubwa ikiwa dirisha zake zikiwa ni glasi huku ndani zikiwa magari zimewekwa. Hapa kuna watu wawili wanaoshughulika na gari. Mmoja wao akiwa anaishika paipu inayoonekana kuwa ni mafuta. Hiyo gari ikiwa na colour ya nyeupe. Huyu mwingine akiwa amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi.

Hapa ni soko la kuuza vitu kama viazi pia mahali pa kuuza mahindi ,karoti ,nyanya, maembe, kabeji, sukuma wiki pia kuna vitu zingine zimepangwa kwa sanduku huku sanduku imetengenezwa kutumia mbao.

Hapa kuna gari ndogo nyeupe ikiwa inaonekana kwamba ina gurudumu nyeusi uku kuna mlango kubwa au dirisha inaonekana kuwa ikiwa na glasi huku juu ikiwa imeandikwa service . Pia hio glasi inaonekana kuna gari zingine huku nyuma.

Hapa kuna matunda kadhaa zikiwa zimewekwa pamoja, zimechanganywa pamoja. Kuna dania, kuna tomato , pia kuna sukuma wiki, kuna kabeji, pia kuna muhongo na pia kuna.

Kuna mlango wazi hapa inaonekana kuwa ni duka ya kuuza maziwa yenye imejiita jina ya Yustina. Huku mlango zake zikiwa wazi pamoja imechorwa ng'ombe, huku kwingine kuna makarai zimepangwa pamoja, kuna mtungi, kuna jiko.

Hapa inaonekana ni kama ndani ya town , kuna bajaji au pikipiki ndogo la kubeba abiria zikiwa zinapiata huku kukiwa na wamama wenye wanauza ndizi. Kwingine huko kuna duka la kuuza vifaa kama soda.

Ni karatasi linaloonyesha kuwa ni matangazo. Hapo imeandikwa do you kno you can verify your insurance certificate . Ikiwa imeandikwa bonyeza star tatu tano mbili harsh . Ikiwa imeandikwa select required promo huku chini.

Magari sasa yenye yanakuanga na rangi tofauti pia ikiwa na number plate tofauti tofauti, huku moja ya gari ikiwa nyeupe, huku nyuma yake iikwa na nyeupe ingine, pia kuna nyeusi, pia kuna ya njano. Huku nyuma kuna mti refu na mtu mwenye anatembea.

Hapa kuna maduka kadhaa moja wapo ikiwa imefunguliwa na kuwa mlango yake ikiwa wazi. Hiyo mlango ikiwa imepakwa rangi ya majani. Huku kwingine imefunguliwa imepakwa rangi majani pia. Huku kuna mtu amekaa mbele ya duka.

Watu kadhaa wengi wakitembea wengi wakiwa wamesimama wakihudumu wana wapea chanda wenye wanauza vitu kama nguo lemiwa huku kwingine kuna uchafu ,mabati yenye imezeeka.

Hapa kuna watu wawili. Mmojawapo akiwa anaonekana akitumia app ya mpesa inayoitwa sim toolkit huku mwingine akiwa na pesa kwa mkononi. Huyu jamaa mwenye anatumia simu inaonekana kuwa anayetoa pesa kutoka kwenye simu na huyu mwingine akiwa anampea cash .

Watu kadhaa wanaoneakana kama ni wanabiashara wenye wanauza matunda kama vile maembe, ndizi, machungwa huku kwingine watu wanatembea huku kwingine kukiwa na karatasi kubwa limwekwa inaoonekana ni kama.

Hapa kuna magari kadhaa yanaonekana kuwa zinatembea ndani ya mafuriko ya maji. Huku kuna gari nyeusi, nyeupe na pia kuna miti virevirefu zikiwa zimepandwa. Huku kuna magorofa kubwa na magari makubwa kubwa zikitembea. Huku kule kuna watu.

Kuna nyumba kadhaa mmoja ambapo ikiwa inaonekana refu gorofa huku ingine inaonekana ni gorofa lakni ni fupi kuliko hiyo ingine. Hapo kuna gari ya matatu ikiwa mlango wake iwazi ikitoa mwangaza number plate yake KDR ikiwa number ni 963.

Hapa inaonekana kama ni soko za kuuza matunda, ndizi na vitu vingine kadhaa. Pia kuna nanasi, kuna mama mwenye anaonekana kama amevaa fulana nyeupe akiwa sketi. Huyo mama ako na nywele refu. Pia kuna vitu ingine kwa huko, inaonekana kama ni maembe. Kuna mtu mwingine amekaa chini akiangalia usaidizi.

Ni soko linalouzwa viatu huku kuna debe ikiwa na maji, nadhani ni ya kuosha viatu. Huku zimeanikwa viatu vizuri zikiwa zimeshikwa na kamba huku kuna meza huku kuna.

Karatasi linaloonekana kama limeandikwa na matangazo likiwa na daktari pale huku nyuma, wengine wakikaa chini huku chini akihudumia wagonjwa huku kwengine kumeandikwa affordable medical insurance, your health is your wealth .

Hapa kuna vitu kadhaa inaonekana kuwa ni kikapu, zikiwa zimetengenezwa kuna kitu kadhaa kama vile za zamani, huku ikiwa inaonekana kuwa imekatakatwa kutoka miti, huku zimepakwa colour tofauti, rangi tofauti tofauti, mojawapo ikiwa ni rangi nyeusi pamoja na nyekundu.

Biashara ndogo yenye imefunguliwa ni kaduka tu. Imeandikwa huku mbele M-Pesa. Huku mbele juu kikuwa kimeandikwa M-Pesa agent . Piga simu 0706552585 . Huku chini kuko na vitu za kuuza.

Magari zenye zimepangwa pamoja huku nyuma kukiwa na ghorofa , hizo magari zinaonekana ni za kuuza kila mmoja au watatu wakiwa na rangi moja huku wawili wakiwa na colour nyeupe na moja akiwa na colour nyekundu.

Hapa kuna karatasi kubwa linaonekana kuwa ni ya kulipa ushuru, huku juu imeandikwa Kenya Revenue Authority . Wenye wanalipa ushuru. Hapo imeandikwa not audible, or cash deposit . Hapo nyingine imeandikwa KCPE cheque . Hapo imeandikwa ni jina la details , ACC number .

Duka kubwa la kuuza vitu kama bigi, maji, soda yabaina ya coca cola, kukuwa na agent , kukuwa na fulana, kukuwa na taa ya mlango ikiwa wasi huku mahali pa kuingia kukiwa na chuma huku kuna njugu.

Hapa kuna gari yenye rangi nyeusi pia kuna mtu mwenye amevaa koti nyeusi pia shati nyeupe huku akiwa anacheka akiwa anazungumza mwenye huku kwa gari. Huku kunaingine kuna mlango kubwa au dirisha linaonekana kuwa lilkuwa na glasi.

Hapa ni karatasi kubwa linaloonyesha kuwa kuna matangazo huku kukiwa kumeandikwa kopokopo simple tools for your business . Hapo kwingine kunahitajika kuweka gmail yako huku kwingine unafaa kuwekea siri yako, huku kwingine unafaa kuweka sign . Huku kwingine kumechorwa msichana mwenye anatumia simu.

Hapa kuna magari kadhaa zikiwa zimewekwa mahali mahali tofauti tofauti. Kila mmoja ikiwa na color rangi tofauti tofauti mmoja hapo ikiwa na rangi nyekundu, mbili zikiwa na rangi nyeupe huku mwingine njano. Na pia kuna watu wengi kadhaa wakiwa wanatembea kwa barabara.

Hapa kwako kuna kipande ndogo cha duka cha kuuza vifaa vya nguo. Ukiwa na kivuli, huyu mwenye anauza mayai, kukiwa na ndai zake mayai, kuna magari, kuna vitu vingine za kuuza nguo, mifuko.

Huku kuna gari yenye aina za Walcefar kampuni yao huku number plate yake iikiwa ni KC saba sufuri nane K. Huku nyuma kuna mimea mirefu zimepandwa pamoja.

Hapa kuna watu kadhaa ambao wamekaa wanaonekana ni wamama wanaouza matunda kadhaa zikiwa aina viazi, viazi vitamu, muhogo na pia kuna mahindi na kuna kikapu kubwa huko vimewekwa. Hapa kuna mama mwenye amekaa huku akinunua.

Karatasi kubwa linaloandikwa na matangazo zikiwa zimeandikwa kitu kama Anziano Insurance huku kumechorwa mkono ya daktari, mkono ya nurse huyo kwingine kuko na mgonjwa.

Duka hii inaonekanakuwa mlango yake imepakwa rangi ya majani. Pia wanauza mifuko huku nje zikiwekwa makarai miwili. Hapa inginepana apahali pa kukaa. Hapo ndani kuna vifaa vya kuuza ndogo ndogo.

Huku kuna watu wawili, mmoja wapo akiwa ame, ameweka mezani mikono aki, ya kuweka kichwa akiwa amekaa chini. Huku kumemwaga na matawi za miraa, huku kwingine kuna mtu amekaa kwa dirisha, huku viatu zake zikiwa chini. Kuna mlango wazi wa duka, ikiwa imeandikwa ni Mpesa pale ikiwa mlango wake imepakwa rangi ya ma..

Kibanda ndogo la kuuza vitu kama maembe, viazi, machungwa, lemoni, kiazi tamu na pia kukua kunauzwa na tomato . Hapo kuna kitembe ngunia.

Hapa kuna gari inayoonekana kuwa ni matatu ikiwa nambake 34 KCN ikiwa na magurudumu nne za rangi nyeusi huku kuna miti mle zikiwa zimepangwa na mawe zikiwa zimeekwa huku chini, kuna stima kwa ploti huku kwingine kuna gari inayoonekana.

Watu wawili wenye wanakaa kwa meza huku inje. Huku kwingine kuna duka yenye imefunguliwa, huku dirisha zake zikiwa wazi. Huku mbele yake kuna yenye imepakwa rangi ya majani, huku nyuma kukiwa na rangi yenye nyekundu. Huku imeandikwa Airtel Pesa.

Hapa kuna shilingia au noti la Kenya la mia tano likiwa limechorwa rais wa kwanza wa Kenya marehemu Jomo Kenyatta huku kwingine imechorwa nyumba ya parliament huku imeandikwa shilingi mia moja banki kuu ya Kenya.

Hapa kuna magari kadhaa wengi wakiwa yamepakwa rangi nyeusi huku kuna mti refu refu kuna nyasi kuna watu wenye wanatembea kama bodaboda pia hizo magari zinakuwanga na rangi nyeusi na nyeupe pia.

Hapa nje kuna baiskeli, kuna bodaboda, na kuna mtu mwenye amepanda juu ya bodaboda akiweka mguu yake chini. Huku kuna duka yenye imefunguliwa. Mlango yake imepakwa rangi ya jano ndani ya majani. Huku kuna mtu anaingia duka akinunua.

kipande ndogo la duka lenye kimeandikwa mount kenya deport kinaonyesha maziwa za mount kenya zinaletwa huku kukiwa na soda kama vile fanta ,kuna sprite huku kwingine duka ikiwa wazi kuna gari

Hapa linaonaekana ni duka ndogo la kuuza maziwa ya ng'ombe. Huku vitu ya kubeba maziwa zimeekwa huku juu kumepakwa rangi ya majani hapo chini duka limepakwa rangi nyeupe mlango ikiwa wazi na kuna mtu mwenye anaingilia.

Hapa ni noti kadhaa la Kenya huku imechorwa kuwa Mheshimiwa wa rais wa kwanza wa Kenya mzee Jomo Kenyatta. Huku kwingine ikiwa imeandikwa elfu moja huku kadhaa imechorwa kuwa hasili ya Kenya, huku imeandikwa banki kuu la Kenya.

Hapa kuna watu wawili, mmoja hapo akiwa anaonekana ni mwanaume wa jinsia ya kiafrika. Huyu mwingine akiwa anaonekana ni mwanamke, huku nyuma yao kuna gari nyeusi, huku mbele wakiwa wameshika karatasi. Kila mmoja amevaa nguo za nyeupe na nyekundu.

Kuna magari kadhaa zenye zimepangwa kwa mstari inayooneka kuwa ni ya bishara au ni ya kuuza. Huku zikiwa na rangi tofauti tofauti kama vile mojawapo akiwa na nyekundu, pia kuna ingine nyeusi na kuna jano.

Watu wawili wanaonekana kama wameelewana kwa kazi yao. Mmoja wapo anapeana ufunguo wa gari huyu mwingine uku chini kukiwa na kalamu, karatasi na gari ndogo linaloonekana kama wameinunua.

Nyumba kubwa lenye zikiwa na madirisha za glass ,zikiwa zinaonekana nikama za biashara, huku magari zikiwa zimepangwa, wengine huku watu wakiwa wanatembea. Huku kuna meza, kuna viti.

karatasi kubwa linaloonekana kama tangazo ikiwa imeandikwa kitu kama NTSA maana imeandikwa jina ya mteja ikiwa imeandikwa na regisration number ikiwa imeandikwa na email ya huyo mtu

Karatasi lenye limejaa majani. Kikebe kenye kimejaa viazi, viazi vitamu, karatasi nyeusi, debe nyeupe, debe nyekundu, debe njano zikiwa zimeekwa juu ya meza.

Viatu za kufunga kila moja akiwa na colour yake tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, nyekundu, kijani zingine zikiwa na colour za mix .

Magari kadhaa zenye color tofautitofauti kama nyeusi, nyeupe, nyekundu, kila mojawapo akiwa na number plate ya SL5141 zikiwa zimezungukwa na ua.

Viatu tofauti tofauti kama chandali zikiwa zina colour tofauti tofauti kama bluu, nyeusi, nyeupe, nyekundu. Pia kuna fulana huku juu, kuna meza, suruali.

Karatasi linalo kaa kama pesa au noti ya kenya yenye picha tofauti na kiwango tofauti kama vile mia tano na elfu moja. Mia tano zikiwa na picha kama vile mti, na ilhali elfu moja ikiwa na mjengo wa paliamenti.

Gari kubwa lenye miguu kumi na nane akiwa anazibeba magari ndogo ndogo zenye colour tofauti tofauti kama vile nyeusi, manjano, nyeupe zikiwa na magurudumu nne nne kwa kila gari.

Magari kadhaa tofauti tofauti, zikiwa na colour nyeusi, nyeupe na kadhalika. Mtu mmoja akiwa nyuma ya hizo magari. Mti mrefu, nyasi zikiwa na colour za manjano.

Magari kadhaa mojawapo akiwa karibu, wengine wakiwa huko nyuma, zikiwa na color nyeusi, nyeupe na color tofautitofauti, mti mrefu uko sakafuni zikiwa na mawe ndogondogo nyeusi, gari zenye magurudumu nne.

Kipande ndogo cha duka kinayouza mboga na matunda kama vile machungwa, maembe, tufaha, viazi vitamu boxi zilizowekwa pamoja, ovacado.

Gari kubwa lenye colour ya majani, magunia kadhaa za vitunguu zikiwa chini, zingine zimepandishwa kwa gari. Mtu mmoja anayeonekana kama mwanaume akiwa juu ya gari, mtu mmoja akiwa chini anaonekana mwanamke.

Watu kadhaa mmoja wapo akishika juu ya meza na meza pia. Kuna viatu tofauti tofauti zinazouzwa zimepangwa kwa mstari zikiwa zimefungwa pamoja na kikamba. Chini ya meza kunazo chafu.

karatasi ndogo likiwa limechorwa majengo mtu ikiwa imeandikwa protect your dream home for twenty years .Inayomaanisha shughulikia na nyumba yako ya kidoto.

Magari kadhaa tofauti tofauti zikiwa na colour nyeusi, nyeupe, buluu, na kila mmoja ikiwa imewakishwa taa, zikiwa chini ya gorofa kubwa.

Nyasi za color za majani, magari tofautitofauti yakiwa na rangi kama nyeusi, nyeupe, zikitoa light nyekundu, watu wawili wakituangalia wengine wakienda kwa upande mwingine, mti mrefu.